Majani makubwa ya kijani yanatanda juu wenye udongo wenye unyevunyevu, huku ndizi zilizoiva zikining'inia kutoka kwenye mti moja. Mimea midogo inachipuka chini ya mti ikiongezea uhai kwenye shamba hii la ndizi.

Majani mabichi yamechanua juu ya vyombo vya plastiki vilivyojaa udongo. Vikiwa kwenye mstari uliopangwa kwa umakini juu ya mchanga wa ganda la mti. Chombo kimoja kina maji, ilhali vyombo viwili vitupu. Bomba la plastiki limekunjwa karibu likiashiria uwepo wa umwagiliaji wa mkono.

Kuku wengi wenye afya nzuri wamefungiwa kwenye banda lililo na nafasi na mwangaza wa kutosha. Humo ndani kuna vyombo vya maji, chakula na sehemu iliyotengwa ya kutega mayai. Hii inaashiria ufugaji wa kitaalamu unaolenga uzalishaji wa mayai.

Mmea mchanga umechipuka kutoka udongoni karibu na mfereji wakunyunyizia maji. Bomba lililolala likielekeza maji kwa mizizi. Mwanga wa jua unaangaza, hewa na mazingira ni safi.

Bomba linatoa maji kwenye ardhi ya udongo mwekundu na mtiririko huo unasababisha eneo hilo kulowa. Maji yanatiririka kwa kiasi ya wastani yakiguza udongo uliolegea na kuunda matope.

Twiga mdogo amesimama katikati ya majani na miti. Mwili wake umejaa madoa ya kahawia na nyeupe. Mazingira ya asili yanamzunguka, yakionyesha utulivu wa porini.